Huu ni mkungu wa ndizi na umejaa ndizi. Mkungu ni wa rangi ya kijani kibichi, na ndizi ni za rangi ya manjano. Kuna mkono ambao unaonekana ukiwa umeshikilia mkungu huu na upande wa chini mkungu huu ukiwa umegusa ardhi.

Kuna ng'ombe wa kike aliyevishwa mashini ya kukama maziwa mashini hiyo ina paipu zilizoonganishwa na kipipa kinachotumika kuhifadhia maziwa hayo.

Chupa ya soda aina ya, Fanta Black Currant, imewekwa karibu na sahani nyeupe yenye biriyani iliyomwagiliwa rojo la biriyani na kachumbari. Chini yake, kunaonekana kuna sahani kubwa, na mhudumu ameshikilia.

Kuna mkono ulioshikilia kipande cha ndizi kilichoshambuliwa. Nyuma yake kuna ndizi ambazo bado hazijatolewa maganda.

Upande wa mkono wangu wa kulia, kuna mimea na kuna mti. Rangi ya kijani kibichi imesheheni. Pembezoni kuna bango, ambalo linatoa taarifa fulani. Mbele ya bango hilo kuna barabara ambayo inaonyesha kuelekea sehemu fulani.

Kuna mwanamke aliyeshikilia chupa iliyowazi upande wa juu na ng'ombe aliye na madoadoa ya rangi nyeusi na hudhurungi. Mkono mwingine wa mwanamke umezishikilia chuchu za ng'ombe anamkama ng'ombe maziwa.

Kuna kontena zenye rangi tofauti, kuna za rangi nyeupe, na rangi nyekundu na rangi ya samawati. Kwanza ikiwa imebeba marondo ya kuku, nyingine ikiwa imebeba samaki, ingine imebeba mayai, na kila moja ikiwa na chakula tofauti.

Kuna ng'ombe na mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya manjano. Amebeba mtungi mgongoni ulio na rangi ya manjano, vilevile amevalia kofia iliyo na rangi ya manjano. Anaonekana kupuliza dawa kwenye ngozi ya ng'ombe ishara ya kutoa vimelea kwenye mwili wa ng'ombe.

Juu ya meza kuna samaki. Nyuma ya meza hiyo kuna mwanaume aliyevaa barakoa. Ameiweka mikono yake yote miwili kwenye meza hii ya samaki. Nyuma yake kuna mama anayetembea amevaa barakoa, mkononi ana mkoba.

Kuna sahani la rangi nyeupe imebeba chakula cha aina ya pilau, pembeni mwa pilau kuna kachumbari na ndizi, nyama pia zinaonekana kwa mbali na iliki pia inaonekana.

Hili ni jiko la gesi na karai. Juu ya gesi hili sehemu ya kwanza ina karai na ndani ya karai hiyo kuna mafuta ya uto ambayo yanachemsha kachili. Upande mwingine wa jiko hili, kuna karai ambalo limewekwa kachili ambazo zimeiva kutokana na karai lingine.

Kuna sinia ambalo limewekwa chakula aina ya biriani. Mkono wa kushoto wa chakula hiki kumewekwa kachumbari, katikati kumewekwa pilipili, mwisho pia kumewekwa pilipili.

Kuna mama mjasiri ambaye ni mkulima na anafanya ukulima wa ndizi, mama huyu ni muuzaji wa ndizi hizi na ameshikilia mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi.

Mahamri matatu yamewekwa kwenye sahani, nyuma yake kuna sinia lililowekwa maharagwe ya nazi, kando yake kuna sahani iliyobeba maua ya rangi ya waridi na kijani kibichi.

Hii ni meza iliojaa mshikaki. Kuna mshikaki ya rangi nyekundu, kuna mshikaki ya rangi ya manjano. Mbele yake kuna vyakula aina ya viazi na mwishoni kunaonekana kuwepo kwa kachumbari.

Mwanaume aliyevalia shati jeusi, kofia rangi nyekundu na nyeusi anaonekana akiwa kwenye harakati za kushughulika na uuzaji wa vyakula kama vile mahamri, kaimati na vitumbua.

Kuna samaki wamewekwa kwenye meza, upande wa kushoto kuna gazeti. Mbele yake kuna kikombe cha rangi nyekundu na mwanaume aliyevalia nguo ya rangi ya samawati amesimama.

Gogo limelala kwenye nyasi, mti wenye matawi iko mbele ya nyumba iliyo na rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi.

Huu ni mti wa mbuyu. Umezingirwa na vijiwe vidogo vidogo kila pembe, una rangi ya kijivu na juu yake umetanda matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni bwawa la maji au dimbwi. Mbele ya bwawa hilj kunaonekana ardhi. Kandokando ya bwawa hili kunaonekana miti iliyosheheni rangi ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa safi kuashiria kuwa hali ya hewa ni tulivu na shwari.

Kuna meza na juu yake kuna sahani ya rangi nyeupe. Ndani yake kuna samaki aliyekatwakatwa na mboga pamoja na ugali.

Hapa ni sokoni, na huu ni upande maalumu wa kuuzia samaki. Kuna samaki aina aina kama vile omena na wengine waliogawanywa sehemu mbili. Kunao wauzaji na upande wa mwisho kunaonekana jua kuchomoza.

Kuna masinia yaliyowekwa viungo vya kuungia vyakula; kuna pilipili manga, kuna mdalasini, na vyote vimewekwa na bei tofauti tofauti: kuna mia nane, kuna mia nne, kuna mia thamanini.

Kuna ufuo wa bahari, upande wa mkono wa kushoto kuna miti aina ya minazi, mbele yake kwa mbali bahari inaonekana ikiwa tulivu na shwari.

Kuna kijimkeka kidogo, juu ya kijimkeka hicho kuna sinia. Ndani ya sinia kuna chakula aina ya biriani na mchuzi ambao unafahamika kama rojo la biriani.

Kuna kijimeza kidogo chekundu. Juu yake kuna sahani. Ndani ya sahani kuna samaki aliyekaangwa. Juu ya samaki kuna vipande vidogo vidogo vya limau vilivyokatwa katwa. Pembezoni mwa samaki kuna pilipili.

Hili ni shamba. Kuna mazao shambani. Mazao haya ni migomba ambayo huzaa ndizi, nayo ikona rangi ya kijani kibichi.

Hii ni ardhi ambayo inakaa kutelekezwa kwa muda mrefu kuna sehemu ambayo inakaa ina mchanga na sehemu nyingine inaonekana ikiwa na miti upande wa kulia kukionekana kuna mjengo ni kama ulikuwa unaanza kujengwa.

Kuna ng'ombe wa madoadoa meupe na meusi. Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati anaonekana akimkama ng'ombe huyu maziwa. Chini ya ng'ombe huyo kuna ndoo ya rangi ya samawati.

Hivi ni vitafunio; kuna bhajia, kuna sambusa, kuna viazi na kuna kaimati. Chini yake kuna gazeti na vyote hivi vimewekwa kwa sinia.

Kuna mnyama mwitu anaitwa tumbiri. Amechuchuma, mikono yake na miguu ukiangalia upande wa mbele. Sura yake inatazama upande ulikoelekea mkia wake.

Kuna sahani jeupe. Ndani yake kuna chakula aina ya pilau. Ina rangi ya manjano na juu yake kuna mboga. Pembezoni mwa pilau, kuna kitunguu kilichokatwa na karoti pamoja na mboga. Nyuma yake, kuna sahani mbili nyeupe.

Hapa ni shambani na kuna shuhuli za ukulima zinaendelea. Mkungu wa ndizi unaonekana ukining'inia kutoka kwenye mgomba, mgomba huu ukiwa umezuiliwa na mti ili usiweze kuangusha mkungu huu wa ndizi.

Hapa ni shambani. Kuna mahindi yamepandwa kama bidhaa ya mojawapo ya mazao. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa madhaifu kutokana na kuvamiwa na vimelea.

Huu ni ufuo wa bahari, upande wa kushoto ni miti pamoja na mijengo. Upande wa kulia, ni bahari na katikati ni ardhi na mchanga.

Hapa ni sakafuni na juu ya sakafu kuna sinia, ndani ya sinia kuna chakula aina ya biriani. Upande wa kushoto kunaonekana kuna kachumbari, katikati kunaonekana kuna mchuzi mzito wa biriani unaofahamika kama rojo la biriani.

Hili ni jiko la makaa. Jiko hili hutumika katika uchomaji wa nyama. Kuna waya umeekwa juu ya jiko hili na juu ya waya huo, kumeekwa nyama aina ya mishikaki. Kuna mkono ambao unageuza geuza mishikaki hii ili iweze kuiva vizuri.

Hizi ni sambusa ambazo hutengenezwa kwa kutumia unga wa ngano. Kisha ndani hutiwa pojo, nyama au viazi. Hutumika katika kuteremshia mtu anapokunywa chai.

Huu ni mti wa maua ambao hupandwa sana sana kwenye makaazi ya watu. Mti huu huleta au huonyesha ustawishaji katika maeneo ya makaazi. Mti huu huleta hali ya kijani kibichi.

Hii ni mashine inayotumika katika usagaji wa miwa ili kutoa sharubati. Kuna mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya manjano, ambaye anajishughulisha katika utekelezaji wa kazi hii ya kutoa sharubati ya miwa.

Samaki aina ya tilapia amewekwa kwenye sahani pamoja na mchuzi na mboga za majani. Vile vile kuna limau na wali.

Kuna mwanamke aliyechuchumaa mikononi mwake ameshikilia kisu na ndizi. Yuko katika shughuli ya kuchonga ndizi na kuziweka mbele yake, nyuma yake kuna migomba.

Kuna miti iliyozingirwa na nyasi. Na mbele ya miti hiyo, kuna kimlingoti kidogo. Juu yake kuna taa ambalo lina rangi nyeupe.

Kuna mnyama mwitu aina ya simba jike aliye na mwonekano wa kumwotea mnyama fulani ili amkamate, mbele yake kuna miti midogo na ukisongea ni msitu.

Hii ni miti ambayo aghalabu hutumika kutengeneza bustani nyumbani. Ina maua ya rangi ya manjano na mbele ya miti hii kunaonekana kuna bahari.

Kuna mapipa ya kuhifadhia maziwa ya ng'ombe yana vifuniko juu, upande wa juu yana mashkio nyuma ya mapipa hayo kuna wanaume wawili wanaoonekana kuwa ni wafanyikazi wa mahali hapa.

Kuna sinia iliyo na pilau ndani yake. 𝑀kono mmoja unaonekana kuishikilia mwingine ukiwa umeshikilia kijiko kilichowekwa kwenye sinia hii. Chini ya sinia hilo kuna masahani mengine yaliyobeba vyakula pia.

Kuna mpishi amevalia mavazi meupe na meza iliyosheheni vyakula. Juu ya meza hii kuna chapati, kuna mahamri, kuna soseji, kuna kaimati na kadhalika.

Hawa, ni wajasiriamali wamama. Wawili wamejifunga vilemba vya rangi ya manjano, mmoja amejifunga kilambe cha rangi ya samawati. Wako katika biashara zao za kuuza bidhaa sokoni.

Kuna mikungu mitatu ya ndizi iliyo na rangi ya kijani kibichi. Mkungu wa katikati una chane la ndizi lililowekwa juu na lenye rangi ya manjano, chini ya mikungu hii kuna nyasi na nyuma yake kuna ua uliotengenezwa kwa mbao nyembamba.

Kuna sahani nne zilizowekwa vyakula. Sahani ya kwanza imewekewa mishikaki, sahani ya pili ina viazi, sahani ya tatu ni kachumbari na ya nne imewekwa mchuzi.

Hizi ni kontena za kijani kibichi, nazo zimewekwa aina mbalimbali za samaki. Kuna samaki wadogo, kuna samaki wakubwa, kuna samaki waliotolewa nyama, na wengine wakiwa wamewekwa wakiwa ni wazima hawajatolewa nyama.

Kuna sahani jeupe. Nalo limebeba aina ya chakula kinachoitwa wali mweupe. Juu yake kuna samaki ambaye ameambatanishwa na mchuzi mzito wa nazi.

Hili ni kapu, na liko wazi. Mtu anaweza kuona kilicho ndani. Kuna kitu cheupe ambacho ni mfano wa unga mweupe wa mahindi.

Kuna sinia likiwa limebebwa ndani likiwa lina mabakuli matatu ya rangi ya kijani kibichi, mabakuli mawili rangi ya samawati. Bakuli mojawapo ya rangi ya samawati, lina kijiko cha kupakulia chakula.

Hili ni sufuria na ndani yake lina wali, juu yake, kuna mchuzi wa rangi ya manjano na mboga mboga kama dania hivi. Kuna kijiko cha plastiki kilicho na rangi nyeupe.

Haya ni masinia matano na sahani mbili. Zote zikiwa zimebeba vyakula, mojawapo ikiwa imebeba soseji nyingine ikiwa imebeba bajia, viazi, kaimati na ukwaju.

Hii ni biashara ya uuzaji wa bidhaa ya mhogo. Kuna karai ambalo ndani yake limewekwa kachiri. Nyuma ya karai hilo kuna mihogo iliyokarangwa. Pembezoni mwa mihogo hio kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha rangi nyekundu na akavalia shati jeupe huku akitazama upande wa nyuma.

Kuna sahani nne, sahani moja nyeupe imewekwa ugali, sahani ya pili upande wa kulia imewekwa samaki na mchuzi wa nazi ulio na rangi ya manjano, sahani ya tatu ni ya kachumbari na ya nne imebeba vijiko.

Huu ni mti wa mbuyu ulio na rangi ya kijivu ukiwa na matawi ya kijani kibichi. Kando ya mti huu kuna barabara. Kumesafishwa na kwenye ncha wa mti huo kuna kibango kilichobandikwa na kina maandishi fulani yanayosomeka.

Huu ni mti ambao humea kwenye sehemu za jangwa. Mti wenyewe unafahamika kwa jina shara. Una rangi ya kijanikibichi na una mibamiba kwenye matawi yake.

Kuna sahani zilizowekwa vyakula tofauti tofauti kama vile kamba, mishkaki, mahamri na kaimati. Mwanaume amevalia shati jekundu na kofia jekundu, anaonekana akiwa kwenye shughuli za uuzaji wa vyakula hivyo.

Kuna sahani jeupe. Ndani yake limewekwa vyakula tofauti tofauti. Kuna mishikaki, kuna viazi, kuna malimau, kuna chapati na nyama. Vile vile kuna bakuli jeupe lililowekwa kachumbari.

Kuna karai, lenye rangi nyeusi. Ndani ya karai kuna mafuta yanayotokota. Kuna chakula kinachoiva, aina ya kaimati, zilizo na rangi ya khaki.

Sahani ya rangi nyeupe iliyo juu ya meza imewekwa viazi, mahamri, sambusa, chapati. Vyote hivi vimetengeneza mduara na katikati kuna kibakuli kilicho na maharagwe ya nazi.

Kuna sahani, iliyowekwa chakula aina ya biriani. Juu ya biriani kuna mchuzi mzito wa viazi na nyama, unaofahamika kama rojo la biriani. Chini ya sahani hilo, kuna sinia lenye rangi nyeupe.

Hu ni mshikaki uliochomwa kutumia makaa chini yake kuna chakula aina ya wali, limau na vyote vimewekwa kwenye sinia. Kwenye sinia kuna sahani iliyowekwa mchuzi na kando ya sahani hilo kuna sahani lingine lilowekwa mboga za majani.

Hii ni meza ambayo imewekwa vyakula vya samaki wanaotoka baharini. Wengine wametengenezwa mishikaki lakini wengine hawajatengenezwa mishikaki kama vile pweza na kaa.

Hii ni sehemu maalum upande wa sokoni inayotumika katika uuzaji wa viungo mbalimbali vya chakula. Kuna ndoo ambazo zimetumika kuhifadhiwa viungo hivyo kama vile manjano, pilipili manga, bizari na kadhalika.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa mkono kulia ,kunaonekana kuna watu waliovalia mavazi ya rangi ya samawati wamesimama. Nyuma yao kuna miti ya minazi.

Haya ni makasha yanayoonekana kubeba vyakula vya baharini. Kuna kaa ambao wamewekwa kwenye sinia, sinia nyingine inaonyesha kuna kamba ambao wamezingiriwa kwa mfuko wa rangi ya samawati.

Kuna sahani iliyowekwa ugali mweupe unaonekana kuwa na mpasuko, pembeni kuna samaki mzima ambaye hajakatwa katwa kando kando kuna vipande vidogo vidogo vya karoti.

Hapa ni sokoni na hii ni sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya uuzaji wa viungo vya chakula. Kuna ndoo tofauti tofauti zilizowekwa viungio hivyo, kuna manjano, kuna pilipili manga. Vile vile kunaonekana kuna ratili inayotumika katika upimaji wa viungo hivi.

Kuna miti ya minazi inayoonekana ikiyumbishwa taratibu na upepo. Nyuma yake upande huo wa kulia kunaonekana kuna nyumba iliyojengwa kwa miti pekee.

Hapa ni sokoni, na hii ni sehemu maalumu iliyotengwa kwa uuzaji wa viungo vya chakula. Kuna viungo mbalimbali kama vile manjano, kuna iliki, kuna bizari, pilipilimanga na kadhalika.

Kuna meza ya rangi nyeupe. Sahani za vyakula zimepangwa kimviringo. Katikati ya sahani hizo, kuna kisahani kidogo kilicho na dafu lililokatwa upande wa juu na kuwekwa mrija ndani yake.

Hii ni mishkaki ikiwa inaokwa kwenye jiko. Kwenye mishkaki hio, mbele yake kuna samaki aina ya pweza wakiwa wanakaushwa pia pamoja na viazi.

Huyu ni mkulima akiwa ameshika mkungu wa ndizi ukiwa unaning'inia mgombani. Mkulima huyu amevaa la rangi nyeupe na koti la rangi ya samawati na suruali nyeusi.

Kuna mkono unaoonekana una kucha ya kubandika, huku umeshika kifuu cha nazi ambacho tayari kilikuwa kimeanza kukunwa. Chini yake kuna bakuli kubwa lililo na vifuu vingine vya nazi vinne.

Kuna matuta. Juu ya matuta kuna miche ya mimea. Nyuma yake kuna migomba ambayo huzaa ndizi. Hii ina maana kwamba sehemu hii huenda ikawa ni shamba.

Biriani limewekwa kwenye sinia. Juu ya biriani kuna rojo la biriani na kando ya rojo kuna kachumbari. Nyuma kuna sahani iliyo na vibanzi, nyuma yake kuna chupa mbili za soda.

Mishikaki imewekwa juu ya waya, inaonekana inakaribia kuiva. Chini yake kuna makaa na moto unaonekana ukiwaka taratibu, ili kuivisha mishikaki hii.

Haya ni madafu yakiwa yamechongwa na yamewekwa juu ya meza na nyuma yake kuna mwuzaji ambaye amesimama tayari kumhudumia kuwa karibu na yeye.

Kuna ndoo yenye rangi nyekundu, nyuma yake kuna samaki wanaonekana kupangwa mafungu. Mwanamume mmoja amevalia shati jeusi na kofia ya rangi nyekundu, anaonekana kainama akishika samaki.

Kuna meza yenye rangi ya samawati. Juu ya meza hiyo, kuna sahani nyeupe na ndani ya sahani hiyo imewekwa wali mweupe na mchuzi na samaki. Na juu ya wali huo kuna kijiko.

Kuna mwanamume ambaye ni mjasiriamali na anajihusisha na biashara ya samaki kama vile kamba na kaa. Kuna waya ambao wamewekwa samaki hao, ili waweze kuokwa. Nyuma ya mjasiriamali huyu kuna mwanamume wa kizungu na mwanamke ambaye anaonekana kutembea kuja upande wa mjasiriamali huyu.

Kilimo kinaendelea, kuna mgonga ambao kwenye mgomba huu kuna mkungu wa ndizi unaning'inia, rangi yake ni ya kijani kibichi vilevile kuna mti ambao unaonekana umewekwa ili kuzuia mgomba usianguke kutokana na uzito wa mkungu hu wa ndizi.

Kuna mjasiriamali anayejihusisha na biashara ya uuzaji wa bidhaa za mihogo. Anashikilia mfuko akiwa anapima kachiri. Kando kando ya kachiri kuna mihogo. Kwenye meza hiyo, kuna karai inayo karanga mihogo na kiti cheupe.

Kuna sahani nyeupe, iliyo na vipande vilivyokatwa vidogo vidogo vya viazi, samaki aliye na mboga kidogo za majani juu yake na kibakuli kilicho na mchuzi.